Hili ni duka la kisasa linalouza nguo za aina mbalimbali, hususan mavazi ya kike. Madoli ya kike yamevalishwa nguo za aina na rangi tofauti tofauti zinazopendeza. Kwenye sehemu ya juu kuna bango lenye michoro ya mavazi na jina la duka hili. Kuna taa za dari katika sehemu ya ndani zinazotoa mwangaza wa kutosha. Eneo hili ni safi na tulivu.

Hili ni duka la nguo na vitu vya urembo la kisasa lililo ndani ya jengo. Nguo mbalimbali na zenye rangi tofautitofauti za kuvutia zimepangwa vizuri kwenye viango vya nguo na kuning'iniwa ili kuwezesha wateja kupata wanazohitaji kwa haraka. Kuna mabango kadhaa yanaonyesha bei za bidhaa. Taa za dari zinatoa mwangaza wa kutosha na sakafu ni safi na tulivu.

Hili ni duka linalouza mavazi hususani ya wanawake. Duka hili liko ndani ya jengo lingine ambapo madoli yamevalishiwa nguo na kupangwa vizuri kwenye safu. Nguo hizo ni za aina mbalimbali na rangi tofauti tofauti zinazopendeza. Mazingira haya yana mwangaza wa kutosha na sakafu ni safi.

Hili ni duka linalouza nguo za aina mbalimbali. Nguo zingine zimekunjwa na kupangwa vizuri juu ya meza na zingine zimewekwa kwenye rafu kwa utaratibu. Nguo zingine zimepangwa kwenye safu zikiwa kwenye viango vya nguo na kuning'iniwa. Juu ya meza hizo kuna mabango yanayoonyesha asilimia ya promotion . Watu wengine wako katika shughuli zao za kutafuta wanachohitaji.

Hili ni duka la ujenzi wa kisasa linalouza nguo mbalimbali na vitu vya urembo. Nguo zingine zimekunjwa na kupangwa kwa utaratibu kwenye rafu nazo zingine zimewekwa kwenye viango vya nguo na kuning'iniwa. Doli la kiumi pia limevalishiwa nguo. Taa za dari zinang'aa zikitoa mwanga wa kutosha na mazingira ni safi na tulivu.

Hii ni sehemu ya ndani ya duka inayouza nguo za aina mbalimbali. Nguo zimepangwa vizuri kwenye vyango vya nguo na kuning'iniwa. Kofia mbalimbali zimepangwa juu ya meza, madoli mbalimbali pia yamevalishiwa nguo. Kwenye mazingira ya nje kuna aina mbalimbali za magari, kuna mwangaza wa kutosha katika duka hili.

Hii ni sehemu ya duka linalouza vitu vya urembo. Vitu hivyo vya mapambo vimepangwa kwa mpangilio wa kuvutia kwenye rafu. Kuna kofia, mashanga, mikoba ya mikononi, vipuli na bidhaa zingine za urembo. Taa za dari zinaleta mwanga wa kutosha na kurembesha zaidi uonekano wa maduka. Mazingira ni safi na tulivu.

Hili ni duka linalouza nguo. Nguo mbalimbali na za rangi tofauti tofauti zimekunjwa na kutandizwa vizuri juu ya meza nazo zingine zimewekwa vizuri kwenye rafu. Nguo zingine zimepangwa vizuri kwenye viwango vya nguo na kuning'iniwa kwa safu kwenye vyuma. Juu ya meza kuna bango lenye maandishi ya kuuzwa na mapromosheni.

Hii ni sehemu ya ndani ya duka linalouzwa viatu vya kike na kiume. Viatu hivo vya aina na rangi tofauti tofauti vimepangwa kwenye rafu. Kuna mwangaza wa kutosha na mazingira ni safi na tulivu. Viatu vingine vimewekwa kwenye sakafu.

Hii ni sehemu ya duka ya mavazi na viatu sana sana ya wanaume. Kwani kuna makoti na viatu za aina ya wanaume. Nguo zimekunjwa na kupangwa kwa mpangilio unaovutia kwenye rafu. Rafu zingine pia zina viatu vilivyopangwa vizuri. Sakafu ni safi, na juu ya meza kuna vitabu na kikotozi ya hesabu.

Hii ni sehemu ya duka ya mavazi hasa wasichana na wavulana wadogo, nguo zimening'inwa kwenye vyango vya nguo na kupangwa vizuri kwenye visimamo vya chuma kuna mabango yanayo onyesha bei, aina ya jisia ya watoto na umri sakafu ni safi na taa za dari zinatoa mwanga wa kutosha.

Hii ni sehemu ya duka la nguo na vitu vya urembo linaloitwa Manix . Nguo mbalimbali zimekunja na kupangwa vizuri kwenye rafu, nazo zingine zimewekwa kwenye viwango vya nguo na kuniginiwa kwa muonekano mzuri. Kuna mabango kadhaa yenye michoro ya mavazi na taa za dari zinatoa mwangaza wa kutosha. Kuna mtu aliyevaa raspin anapofanya ununuzi au uuzaji wa bidhaa hizo. Sakafu ni safi na tulivu.

Hii ni sehemu ya duka la nguo na urembo. Nguo zimepangwa kwenye vyango vya nguo, na kuning'iniwa katika utaratibu wa mpangilio mzuri. Wateja wanaonekana wakichagua nguo mbali mbali kwa ajili ya kununua. Kuna mabango yanayoonyesha bei za nguo hizo, taa za mwangaza wa kutosha, na nafasi nzuri.

Hili ni sehemu ya duka la mavazi hasa za wanaume. Mavazi haya ni ya kisasa kwani ni suti za kiume. Suti zimepangwa vizuri kwenye wavu wa nguo zikiwa na rangi na miundo tofauti, tofauti. Duka hili linaonyesha utaratibu mzuri wa biashara, usafi wa mazingira ya ndani na mwonekana wa kuvutia kwa wateja.

Katika sehemu ya duka hili la nguo, nguo za aina mbali mbali zimepangwa kwa viango vya nguo na kuning'iniwa kwa mpangilio unaovutia. Kuhna madirisha na taa zinazoleta mwanga wa kutosha ndani ya duka. Sakafu ni safi na ina nafasi ya wateja kutembelea wanapochagua. Mazingira ni tulivu na enye mpangilio mzuri.

Hili ni duka la nguo na urembo hususan za wanaume, kuna nguo za aina mbalimbali na zenye rangi tofauti tofauti kama vile manjano ,nyekundu ,nyeupe na hata ni nyeusi zilizowekwa kwenye vinyago vya nguo na kupangwa kwa kuning'iniwa kwa mpangilio mzuri ,nguo mwingine zimekunjwa na kupangwa kwenye rafu kwa njia ya kuvutia kuna mabango yanayoonyesha bei nayo mengine ni michoro ya wanaume waliovalia mavazi za kiume.

Hi ni sehemu ya soko na mavazi na urembo. Kuna aina mbalimbali ya mavazi kama vile kofia, viatu, pamoja na nguo za juu na chini. Viatu vime pangwa vizuri kwenye rafu kwa hali inayovutia. Madoli yamevalishwa nguo mbalimbali ili kuonwa na wateja. Taa zinapasha mwanga wa kutosha ikionyesha hali ya usafi wa mazingira.

Hii ni sehemu ya duka ya mavazi na urembo ambapo nguo zimepangwa vizuri kwenye rafu katika kila pande kwa njia ya kuvutia. Taa za dari zinang'aa na zinaboresha uonekano wa duka hili. Sakafu ni safi na mandhari ni tulivu na ya kupendeza.

Hii ni sehemu duka kuu ya mavazi na urembo hususan za watoto lililo ndani ya jengo. Nguo za watoto zimepangwa kwenye rafu na viango vya nguo kwa mpangilio mzuri ya kuvutia kwa wateja. Madoli yamevalishwa na tai za dari zinazong'aa zikionyesha mvuto wa duka. Kuna mlinzi wa duka anayeelekeza mnunuzi. Mazingira ni safi na inapendeza.

Hii ni sehemu ya duka la mavazi na urembo. Nguo za rangi tofauti kama nyeupe, machungwa, nyekundu manjano na bluu zimekunjwa na kupangwa vizuri katika rafu ya mbele. Kuna mabango yanayoonyesha bei za nguo kama vile shilingi mia nane. Nyuma, nguo zingine za kiume zimepangwa kwa viwango vya nguo kwa mpangilio mzuri.

Hii ni sehemu ya duka la nguo na urembo sana sana ya wanawake. Mavazi ya rangi tofauti tofauti kama kijani, nyekundu, manjano na hata nyeusi yamevalishiwa madoli na kuwekwa katika wazi ili kuonekana na kununuliwa na wateja. Hapo nyuma kuna bango kubwa lililo na picha za sura zilizo na vipini na vipuli. Taa za dari zinang'aa kwa ndani na mazingira ni safi.

Hii ni sehemu ya soko la nguo na urembo. Nguo za marinda yamewekwa kwenye vyengo vya nguo, na kuning'iniwa katika vyuma kwa mpangilio mzuri. Soko hili lina nguo za aina mbalimbali , na zenye rangi tofautitofauti ili kuuza kwa wateja wanaohitaji. Nayo sakafu inaonekana kuwa safi.

Hii ni sehemu ya duka la nguo na urembo. Duka hili linauza bidhaa mbalimbali kama vile nguo za wanawake, kofia za mtindo, mikufu na hereni, mifuko ya mikononi na vikoba, miwani ya jua, scarf ,mikanda na maua ya urembo. Duka hili linatoa huduma kwa wateja, wanaotafuta bidhaa za kisasa za mavazi na urembo, hasa za wanawake.

Katika sehemu ya duka hili la nguo na urembo, kuna mstari wa mabegi mbalimbali. Chini yao kuna nguo tofauti za juu zikiwa zimeshikwa kwenye mabano ya plastiki ya rangi tofauti tofauti. Mazingira ni safi na yaliyopangwa vizuri ya kuvutia.

Hii ni sehemu ya duka ya mavazi hasa ya wanawake. Kuna nguo za wanawake za aina tofauti tofauti kama vile mashati marefu, blauzi na gauni. Nguo zimepangwa kwa mpangilio nadhifu na kwa rangi za aina kama vile samawati na zambarau. Taa nyingi za dari zimewezesha mwangaza mzuri kwa wateja. Kibao cha maelekezo kama women kinachosaidia wateja kujua sehemu ya bidhaa wanazohitaji.

Hii ni sehemu ya duka ya nguo na urembo linalouza bidhaa mbalimbali za mtindo wa mapambo na mavazi. Kuna mapambo ya shingoni kama mikufu, herini zinazotumiwa kurembesha mavazi ili kuongeza mvuto wa mtu. Doli limevalishwa mavazi ya kisasa. Kuna pia mifuko ya mikono ya kisasa na kofia. Mipangilio wa bidhaa zinaonyesha kuwa duka hili limepangwa kwa usafi na uzuri ili kuvutia wateja.

Hili ni sehemu la duka la mavazi na urembo lililo ndani la jengo la kibiashara. Katika dirisha la mbele kuna maandishi makubwa ya curvy jeans yakimaanisha yenye maumbo ya kiuno kipana. Ndani ya duka kuna madoli ya kuonyesha mavazi yakiwa yamevalishwa nguo mbalimbali. Juu kabisa kuna nembo maarufu ya Levis yenye rangi nyekundu na maandishi meupe.

Hili ni soko la kisasa la magari lilio ndani ya jengo. Magari mbalimbali yameegeshwa kwenye safu Kwa njia inayovutia ili kuonyeshwa na kuonwa na wateja wanaohitaji. Watu watatu wako mbele ya gari moja ili kuelezana zaidi kulihusu ili kukubaliana na kufanya uuzaji na ununuzi.

Hili ni soko la magari katika mazingira ya wazi wenye nyasi na miti. Magari mbalimbali yameegeshwa kwenye eneo hili ili kuonyeshwa kuonwa na hata kununuliwa na wateja wanaohitaji. Watu wengine wanaonekana katika maeneo haya ili kuuza au kununua magari. Magari yanaweza kuwa mapya au yaliyotumika na ya watu binafsi au wafanyabiashara.

Gari moja nyeusi limeegeshwa kwenye soko la magari lililo katika sehemu ya wazi wenye nyasi na miti mingi mirefu. Katika sehemu hii magari mbalimbali huonyeshwa kwa ajili ya kuonwa na kuuzwa kwa wateja wanaohitaji. Hili ni gari lililotumika ambalo linaweza kuwa la mtu binafsi au mwanabiashara aliye na lengo la kuliuza kwa mteja baada ya makubaliano.

Hili ni soko la magari la kisasa lililo ndani ya jengo. Watu wawili waliovalia rasmi wamesimama wakitizama kitabu kwa ushirikiano na upendo. Wote wanaonekana wakitabasamu wanaposoma. Ndani ya jengo kuna magari mbali mbali yanayosubiri kununuliwa na wateja wanaohitaji. Mara nyingi magari haya yaweza kuwa mapya au yaliyotumika yanayohitaji kuuzwa.

Katika sehemu ya soko hili la magari, magurudumu ya magari mbalimbali yaliyotumika yanaoshwa kwa maji yenye presha nyingi. Magari mbalimbali huletwa katika sehemu hii kuoshwa na kuonyeshwa wateja wanaoitaji. Mara nyingi magari haya ni yaliotumika na ya watu binafsi au wanabiashara wa magari.

Hili ni soko la magari lililo katika mazingira ya wazi. Gari limefunguliwa na kuonyeshwa sehemu ya ndani ili kuonwa na kujaribiwa na wateja wanaohitaji. Magari haya yaweza kuwa mpya au yaliyotumika na ya watu binafsi au wanabiashara wenye lengo la kuuza.

Gari lenye rangi nyekundu lililotumika likiwa katika hali mbaya limeegeshwa ili kurekebishwa na kuonyeshwa kwenye soko la magari lililo katika sehemu ya nje kwa ajili ya kuuza kwa mteja anaye hitaji. Mtu mmoja ako katika shughuli ya kukurekebisha gari. Gari hili linaweza kuwa ya mtu binafsi au mwanabiashara anayetarajia kuliuza kwa mteja baada ya makubaliano.

Hili ni soko linalouza magari katika mazingira ya nje. Gari moja limefunguliwa katika sehemu ya mbele ili kuonyeshwa na kujaribiwa na mteja anayehitaji. Wateja huja katika maeneo haya kufanya ununuzi wa magari baada ya makubaliano na wauzaji. Magari haya yanaweza kuwa mapya au yaliyotumika.

Lori lina magari mengi yaliyopakiwa kwa ajili ya kupelekwa katika soko au kwa wanunuzi mbalimbali, ikiashiria mchakato wa usambazi wa magari sokoni. Hii ni sehemu ambapo wauzaji wa magari hukutana na wanunuzi kwa ajili ya biashara moja kwa moja. Magari yanayoletwa yanaweza kutoka bandarini kwa kampuni za uagizaji au kutoka kwa watu binafsi.

Hili ni soko la magari katika mazingira ya wazi yenye nyasi na miti mingi ,magari mbalimbali yameegeshwa kwenye eneo hili ili kuonwa na kuuzwa kwa wateja wanaohitaji ,watu huja katika maeneo haya kuona kujaribu na kununua gari baada ya makubaliano ,magari haya yanaweza kuwa mapya au yaliyotumika na ya watu binafsi au wanabiashara walio na lengo ya kuyauza.

Hili ni soko la magari katika mazingira ya wazi wenye nyasi na miti. Magari mbalimbali na ya rangi tofauti yameegeshwa kwenye maeneo haya ili kuonyeshwa na kuuzwa kwa wateja wanaohitaji. Watu ambao wanaweza kuwa wateja au wauzaji wameketi na wengine kusimama ili kuona, kujaribu, na hata kununua gari baada ya makubaliano .Magari haya yaweza kuwa mapya au yaliyotumika na ya watu binafsi au ya wanabiashara wenye lengo ya kuuza.

Magari haya yameengeshwa kwenye mazingira ya wazi mbele ya jengo. Magari haya yaweza kuwa mapya au yaliyotumika yakiwa kwenye soko kwa ajili ya kuonyeshwa na kuuzwa Kwa wateja wanaohitaji. Magari yaweza kuwa ya watu binafsi au wanabiashara wanaotarajia wateja watakaokuja kuona kujaribu na hata kununua baada ya makubaliano.

Soko la magari hili liko katika sehemu ya nje mbele ya majengo mengine ya kisasa. Magari mbalimbali ambayo yanaweza kuwa mapya au yaliyotumika yako kwenye maegesho kwa ajili ya kuonyeshwa na kuuzwa kwa watej. Katika sehemu hii wateja au wanabiashara huja kuona, kujaribu na kununua magari baada ya makubaliano na muuzaji.

Hili ni duka la kisasa la magari lililo ndani ya jengo. Kuna magari mbalimbali na yenye rangi tofauti tofauti yakiwa kwenye maonyesho kwa ajili ya kuuzwa. Kuna watu kadhaa wenye mahitaji au biashara ya magari. Miongoni mwao ni wateja au wanunuzi wanaohitaji magari.

Hili ni gari lililotumika lililo katika mazingira ya nje kwa ajili ya kuonyesha ili kuuzwa kwa mteja anayehitaji. Gari limeegeshwa kando ya jengo la mawe na wenye mti. Gari hili linaweza kuwa la mtu binafsi au mwanabiashara mwenye lengo la kuliuza kwa mteja baada ya makubaliano.

Katika sehemu hiii ya soko la magari, mwanaume mmoja ameketi katika sehemu ya mbele huku akipokea kifunguo cha gari ili kujaribu kabla ya kulinunua. Mwanaume huyu anatabasamu kwa furaha anapoeka kifunguo. Hii ina ashiria nawasiliano mazuri kati ya mteja na muuzaji. Gari hili linaweza kuwa jipya au lilo tumika.

Hili ni soko la magari lililo katika mazingira ya wazi yenye nyasi na miti. Katika soko hili kuna magari mbalimbali na yenye rangi tofautitofauti ambayo yanaweza kuwa mapya au yaliyotumika. Kuna watu ambao ni wenye biashara au wateja waliokuja kwa ajili ya kuuza au kununua gari baada ya makubaliano.

Hili ni sehemu ya soko la magari lililo ndani ya jengo. Kuna magari tofauti kwenye soko hili yaliyo kwa ajili ya kuuzwa kwa wateja wanaohitaji. Kuna wanaume wawili wenye mavazi rasmi wakiwa katika sehemu ya kuwekea gari mafuta ambapo mmoja anaonyesha mwenzake ambaye anaweza kuwa mnunuzi jinsi ya kulitumia.

Gari aina ya Toyota Hiace limeegeshwa katika eneo la wazi, hali inayoashiria wa kuwa sehemu ya maonyesho au uuzaji wa magari. Katika soko la magari, watu binafsi au wafanyabiashara huleta magari yao ili kuonyesha na kuuza kwa wateja baada ya makubaliano.

Hili ni gari ya aina ya Toyota HiAce ambayo limeegeshwa kando ya lami katika maeneo ya wazi ya miti na majengo kwa ajili ya kuonyeshwa na kuuzwa kwa wateja. Mara nyingi wanabiashara au watu binafsi huleta magari mapya au yaliyotumika katika maonyesho na soko ili kupata wanunuzi.

Hili ni soko la magari katika mazingira ya wazi. Gari limeegeshwa katika barabara ya lami kando ya jengo la kisasa lenye uzio wa maua. Mara nyingi magari huletwa katika maeneo haya na watu binafsi au wanabiashara kwa ajili ya kuuzwa. Wateja huja kuyaona, kuyajaribu, kuyaulizia na hata kununua baada ya makubaliano. Magari yaweza kuwa mapya au yaliyotumika.

Hili ni soko la gari lililo kwenye mazingira ya wazi. Magari mbalimbali yameegeshwa kwenye ardhi ya asili yenye nyasi ili kuonyeshwa kwa ajili ya kuuzwa kwa wateja. Mara nyingi watu binafsi au wanabiashara huleta magari mapya au yaliyotumika katika maeneo haya, ili kupata wanunuzi baada ya makubaliano.

Hili ni soko la magari lililo katika mazingira ya wazi. Gari hili nyeusi limeegeshwa kwenye barabara ya lami kwa ajili la kuonyeshwa au kuuzwa kwa wateja. Gari hili linaweza kua lililotumika au jipya, la mtu binafsi au mwanabiashara. Basi limepakiwa katika eneo hili ili kuonwa, kujaribiwa na kununuliwa na wateja baada ya makubaliano na muuzaji.

Hili ni soko la magari ambapo magari mbalimbali yanaonyeshwa Kwa ajili ya kuuzwa Kwa wateja. Magari yamepangwa Kwa mpangilio mzuri katika eneo la wazi, jambo ambalo ni kawaida katika masoko ya magari. Mara nyingi katika solo hili ,magari mapya na yaliyotumika huonyesha na kuuzwa Kwa wateja.

Hili ni soko la magari lililo kwenye maeneo ya wazi yenye nyasi na miti. Magari mbalimbali yamepakiwa katika eneo hili, kwa ajili ya kuonyeshwa kwa wateja na kuuzia wanaoihitaji. Mtu mmoja anaelekea kwenye magari palipo na watu wawili waliovalia sare vya viakisi, ili kuulizia kujaribu au kununua gari baada ya kukubaliana.

Katika soko la magari hili, mteja anapewa funguo la gari kutoka kwa muuzaji, labda kwa ajili ya kulijaribu gari, au baada ya kufanya ununuzi wa gari. Kando yao kuna gari nyekundu ambalo ni la kibinafsi. Mteja ni mwanamume, naye muuzaji ni mwanamke, wote wakiwa wamevalia mavazi rasmi.

Hili ni baraza la magari ambayo ni sehemu ambapo magari huwekwa na kuonyeshwa kwa ajili ya kunua. Magari yamepangwa kwa mistari kwenye maegesho maalum ambayo ni dalili kuwa magari haya yako kwenye soko ambayo wateja wanaweza kuyaangalia, kuyaonja na kuyachagua kwa ajili ya kuyanunua. Magari yanaonekana kuwa katika hali nzuri.

Kuna mteja ambaye ni mwanamke anayeonekana kufurahia kuketi kwenye gari hilo ili kulijaribu kabla ya ununuzi. Muuzaji anamwelekeza zaidi kuhusu gari hilo. Panaonekana pana uzoefu mzuri wa mhudumu na mteja katika kuchagua gari linalomfaa.

Katika eneo la soko hili la magari. Hii ni sehemu ya ndani ya gari hasa viti vya abiria vya nyuma. Gari limefunguliwa milango yote kuonyesha hali yake ya ndani. Viti vya ngozi viko katika hali nzuri na safi. Kuna nafasi nzuri ya kuketi kwa abiria wa nyuma. Hapa watu huja kuona magari tofauti kulinganisha bei kufanya majiribio ya kuendesha kabla ya kununua.

Gari aina ya Toyota Hiace imeegeshwa kwenye baza karibu kwenye jengo kubwa kwa ajili ya uuzaji na ununuzi na watu binafsi au wenye biashara wanaokuja kuangalia magari tofauti kwa wakati mmoja.

Hili ni eneo la kuonyesha na kuuza magari kwa wateja. Kuna aina mbalimbali ya magari yakiwa yamepangwa ndani ya jengo lenye mwangaza mzuri. Mara nyingi huduma hutolewa hapa kwenye bazaar kama vile uuzaji wa magari mapya na yaliyotumika, ushauri wa mteja kuhusu magari, mikopo ya magari, ubadilishaji wa magari na huduma za bima na usajili wa magari.

Hii ni sehemu ya ndani ya gari hususan eneo la dereva na abiria wa mbele likiwa kwenye soko la magari ambapo magari yanaonyeshwa na kuuzwa kwa wateja. Gari hili linaonekana kuwa katika hali nzuri, safi na limehifadhiwa vizuri. Gari liko wazi kwa maonyesho na lina mikeka ya plastiki kwa ajili ya kulinda sakafu.

Hili ni eneo la soko la magari ambapo magari mbalimbali mapya na ya mitumba huonyeshwa kwa ajili ya kuuzwa. Mazingira ya soko hili ni la nje kwani magari yamepaki katika eneo la wazi na lenye nyasi. Kuna mtu mmoja anaelekea kwenye magari labda kwa ajili ya kuangalia na kuulizia bei ili kununua.

Hili ni soko la magari ambapo magari yamepangwa kwa mstari kwenye eneo la maegesho. Magari mbalimbali yamepangwa kwa mstari kwa ajili ya kuonyeshwa na kuuzwa kwa wateja katika eneo la wazi. Rangi za magari ni tofauti kama vile nyeupe, kijivu, buluu na hata nyekundu.

Hili ni soko la magari. Kuna magari mbali mbali yaliyoegeshwa kwenye eneo la wazi lenye nyasi. Gari nyeusi limewekwa pamoja na magari mengine katika mistari, ilikuonyeshwa kwa wateja wanaotaka kununua. Kuna mtu aliyevaa sare ya usalama, jambo linaloonyesha kuwa ni tukio la kibiashara.

Hili ni soko la kawaida ambapo wakulima na wanabiashara huleta bidhaa zao mbalimbali za mashamba ili kuuzwa kwa wateja wanaohitaji. Kuna bidhaa za mboga mboga na matunda kama nyanya, ndizi zilizoiva na za kupikwa, hoho, tangawizi, ndimu na bidhaa zingine. Ndizi zimening'iniwa kwenye kamba ili kuonwa kwa urahisi na wateja.

Hili ni soko la kawaida ambapo wakulima na wanabiashara uleta bidhaa zao za mashamba ili kuuza. Soko hili lina bidhaa za mboga mboga na matunda. Ndizi zimewekwa kwenye ndoo na bidhaa zingine ziko juu ya meza za mbao ili kuonwa na kuuzwa kwa wateja wanaoitaji.

Hii ni sehemu ya duka la buchari, lililo sokoni linalouza nyama tofautitofauti kama vile vipande vya nyama mbichi. Ndani ya jokovu la kioo, miguu ya ng'ombe na vipande vya nyama vilivyoning'inia juu tayari kukatwa kulingana na mahitaji wateja. Hii ni sehemu muhimu katika soko kwa ajili ya upatikanaji wa nyama safi kwa matumizi ya kila siku. Duka linaendeshwa na mfanyabiashara aliyevaa mavazi ya usafi.

Hii ni sehemu ya soko la kawaida ambapo wakulima na wanabiashara wengine huleta bidhaa zao ili kuuza kwa wateja wanaohitaji. Bidhaa za mboga mboga na matunda yamepangwa vizuri ili kuonwa na wanaohitaji. Watu ambao wanaweza kuwa wateja au wauzaji wako kwenye soko ili kufanya ununuzi au uuzaji. Shughuli hii husaidia wanajamii kupata bidhaa za matumizi ya kila siku na kusaidia ukuaji wa biashara.

Hili ni soko la kawaida ambapo wakulima na wanabiashara huleta bidhaa zao za mashamba, ili kuuza kwa wateja wanaohitaji. Soko hili limejaa na bidhaa za mbogamboga na matunda. Wauzaji wameketi wakisubiri wateja nao wengine wanashughulika kutengeneza bidhaa zao. Wanunuzi nao wanashughulikia ili kupata bidhaa za mahitaji ya kila siku. Bati za paa zinaonekana kuwa katika hali mbovu.

Hili ni soko la kienyeji ambapo bidhaa mbalimbali za sanaa za utamaduni huuzwa katika soko hili kuna wachuuzi wanao uza michoro na uchoraji wa sanaa za kiafrika, nguo za kitamaduni na shanga vifaa vya mikono na bidhaa za kiasili. Soko kama hili lina toa nafasi kwa wasani wa ndani kuuza kazi zao na pia kuhifadhi tamaduni za sanaa za kiafrika.

Hili ni soko la kienyeji ambapo bidhaa mbalimbali za kitamaduni zinauzwa. Ina nguo za kiafrika zenye rangi na michoro ya kuvutia, ngoma za kitamaduni, vito vya mapambo, vitenge na vitambaa vya rangi mbalimbali, sandals na viatu vya ngozi, mifuko ya mikononi. Ni sehemu muhimu kwa utalii na biashara ya bidhaa za utamaduni wa kiafrika.

Hili ni soko lililo katika sehemu ya nje hasa kando ya barabara kwani kuna watu wanaotembea au kupitapita kando. Soko hili linauza sana sana viatu vya kike vilivyo na muundo tofauti tofauti na za rangi mbalimbali zinazovutia. Kando kwenye meza ya mbao kuna aina za nguo mbalimbali zilizopangwa kwa ajili ya kuuzwa kwa wateja. Kuna kibango juu ya viatu kinachoonyesha bei za bidhaa.

Hili ni soko la kienyeji ambapo watu huuza na kununua bidhaa mbalimbali hasa matunda, mboga mboga na vyakula vingine vya kila siku. Meza za mbao zimepangiwa bidhaa kama ndizi, nyanya, maembe na hata karoti. Soko hili limeezekwa kwa bati juu na lina njia ya kupita katikati ya meza ya wauzaji.

Soko hili liko katika mazingira ya kazi yenye miti na majengo mengine. Sehemu moja ni soko la kisasa lenye ghorofa ya juu, nayo sehemu nyingine ni soko la kawaida. Soko hili linauza bidhaa tofauti tofauti na za rangi mbalimbali. Watu ambao ni wateja na wauzaji, wako katika shughuli mbalimbali za kuuza na kununua. Kuna sehemu ya kuuza maua, nguo, nyanya, viatu na hata vyombo vingine.

Hili ni soko la kawaida ambapo wakulima na wanabiashara wanaleta bidhaa zao ili kuuza. Soko hili ni la matunda na mboga mboga. Muundo wa soko hili ni ya mbao na bati za huu zilizo na mwanya wa kumwaga matone ya mvua inaponyesha. Kuna wateja na wauzaji wanaoshughulika kwenye soko. Ndizi zimening'iniwa upande wa juu na matunda mengine yako juu ya meza za mbao.

Hili ni soko la kisasa lililondani ya jengo, soko hili linasehemu nyingi za biashara na lina gorofa ya juu au zaidi. Kuna maduka mengi ya nguo, vinyago, mikufu, vito na bidhaa za mikono na hata sehemu ya kuuzia maua. Mpangilio wake ni wa kisasa ukiwa na ngazi za kupandia kwenda juu na sehemu zilizogawanywa kwa wauzaji tofauti. Kuna mwanga mwingi wa asili kutoka kwenye madirisha makubwa ya jengo.

Soko hili liko katika mazingira ya nje kando ya jengo na barabara ya usafiri. Soko hili linauza maua tofauti tofauti na yenye rangi nyingi za kupendeza. Muuzaji ameketi kwenye kiti akiwa na maua mkononi ili kuonyesha na kuuza kwa wateja wanaohitaji.

Hili ni soko la kienyeji ambayo ni sehemu ya miundo mbinu ya biashara na uchumi wa jamii, soko hili lina paa kubwa za bati zenye umbo wa mviringo zinazolinda bidhaa na wanabiashara didhi ya mvua au jua kali. Ndani ya soko kuna safu nyingi za bidhaa hasaa vitunguu na watu wanatembea kwa ajili ya kuuza na kunua bidhaa.

Katika sehemu ya soko hili mtu mmoja anaonekana akiuza au kupanga viatu aina ya sandal . Viatu hivi vimetengenezwa kwa mkono na kupambwa kwa shanga. Viatu vimepangwa kwa ustadi ukutani na vinaonyesha kazi ya sanaa ya kuvutia kwa wateja. Masoko kama haya ni mifano halisi ya biashara ndogo za dhati ambazo ni nguzo muhimu ya maendeleo ya kiuchumi katika jamii nyingi.

Hili ni soko la kuuza vitunguu, ambapo magunia makubwa ya vitunguu vimepakiwa na kushushwa kutoka kwenye lori la kijani. Vitunguu hivi vimefungwa kwenye magunia ya wavu, yanayoruhusu hewa kupita na kusaidia vitunguu visioze haraka. Watu wanaonekana wakifanya kazi ya kupanga na kuhamisha magunia hayo, huku mwingine akisubiri nje.

Hii ni sehemu ya soko la matunda hususan ndizi, ampapo watu mbali mbali wako katika shughuli za biashara. Ndizi zimepangwa vizuri kwenye visanduku vya mbao na zipo kwa wingi sikisubiri kuuswa. Kuna watu wameketi na wengine wamesimama wakihusika katika uhusuji na ununusi wa masao haya

Hili ni soko la mavazi na urembo, hasa za sanaa za kitamaduni. Kuna mapambo ya kienyeji, vichongo vya wanyama pori vilivyotengenezwa kwa mikono, kwa kutumia ngozi, mbao na hata shanga. Bidhaa zimepangwa kwenye ukuta na meza kwa mpangilio mzuri. Zina rangi za kupendeza na mteja anaonekana akizitazama kwa ajili ya kununua.

Hili ni soko la ndani ambapo watu wanauza na kununua mboga mboga na matunda. Bidhaa mbalimbali kama nyanya, karoti, vitunguu, ndizi, pilipili hoho, mboga za majani, viazi na matunda mengine zimepangwa vizuri kwenye vibanda na vikapu. Wateja wanachagua na kununua bidhaa kutoka kwa wauzaji.

Hii ni sehemu ya solo la kibishiara ambalo linauza bidhaa mbalimbali hasa vitu vya mikono, na vya kitamaduni kuna mabegi na vikapu vya mikono vilivyopangwa kwa ustadi kwenye vibanda vya chuma na mbao watu wanaonekana wakizungumza au wakifanya biashara ndani, katika maeneo ya ndani ya soko, kuna njia ya kutembea na sakafu ni ya mawe.

Hii ni sehemu ya soko ambapo viatu vinauzwa. Ni soko la kawaida la mtaa au lililo ndani ya jengo lisilo rasmi. Meza kubwa imetandazwa kuonyesha aina ya viatu mbalimbali, vikiwa vimepangwa kwa ajili ya mteja kuchagua kwa urahisi. Kuna mteja anayeonekana ndani ya soko na taa kali zinaangaza eneo hilo.

Hii ni sehemu ya soko la bidhaa za asili na za mikono. Katika eneo hili watu wanauza bidhaa mbalimbali kama vile mikufu, bangili, mikanda, mapambo ya nywele na vitu vya mapambo. Soko hili linatoa fursa kwa wasanii wa mtaani na wafanyabiashara wadogo kuuza bidhaa zao. Bidhaa hizi ni za kipekee nyingi zikiwa zimetengenezwa kwa mikono kutumia vifaa vya asili kama vile shanga, ngozi na hata nyuzi.

Hii ni sehemu ya soko ambapo viatu vinauzwa. Viatu hivi vimepangwa kwenye reki wima, kwa mtindo wa kuonyesha jozi nyingi kwa pamoja, ili wateja waweze kuona na kuchagua kwa urahisi. Viatu hivi ni vya aina mbalimbali na rangi tofauti tofauti.

Hili ni sehemu ya soko inayo uza bidhaa za kitamaduni kama vile mikoba ya rangi mbali mbali inayo ninginia ukutani. Mapambo ya shingoni mkufu na vikuku vinavyowekwa mezani kuna vikapu na mapambo yaliyo sokotwa kwa mikono.

Hii ni sehemu ya soko la mboga ambapo bidhaa mbalimbali za shamba zinauzwa. Ndoo kadha za plastiki zilizojaa viazi zimepangwa juu ya meza kwa ustadi. Chini ya meza hiyo kuna mboga zingine zimepangwa vizuri hasa karoti, pilipili hoho za kijani na matango.

Hili ni soko la bidhaa za kienyeji ambalo linauza vitu mbali mbali vilivyotengenezwa kwa mikono, hasa vinavyowakilisha utamaduni wa Kiafrika. Lina bidhaa kama sanamu na vinyago vya wanyama kama: simba, punda milia, twiga, kifaru na wengine. Mifuko na pochi, mapambo ya ukutani na hata mapambo ya kupuliza upepo.

Hii ni sehemu ya soko la mboga mboga ambapo kuna mazao mbalimbali ya chakula yaliyoandaliwa kwa ajili ya kuuzwa. Kuna bidhaa nyingi za kilimo zikiwemo matango, biringanya, pilipili, tangawizi, pilipili hoho na hata nanasi. Bidhaa hizi zimepangwa vizuri katika vikapu na mifuko, na ziko tayari kwa wateja kununua.

Haya ni Mali yasiyohamishika. Majengo haya ya kisasa ya mawe na rangi ya kuvutia yamejengwa ili kukodishwa na kuuzwa kwa wateja wanaohitaji. Jengo hili lina vyumba vingi, vingine vikiwa vimekodishwa kwa ajili ya biashara. Kuna mabango kadhaa za biashara na jina la jengo. Kando yake kuna ujenzi unaoendelea juu ukiwa na mzinga wa maji.

Hii ni mali isiyohamishika. Kuna majengo ya ghorofa ya kisasa yenye vyumba vingi vya makazi, vinavyoweza kukodishwa au kuuzwa kwa wateja wanaohitaji. Mbele yao kuna bango kubwa lenye michoro na ya majengo na maandishi ya nafasi za nyumba, sehemu zinazopatikana, vile zinaitwa na bei za kuuza, hadi nambari za simu zinazoweza kutumika kuwasiliana, ilikuelezewa zaidi. Nyaya za umeme zinaashiria uwepo wa stima katika maeneo haya.

Hizi ni shughuli za Mali yasiyohamishika. Jengo kubwa la kisasa la ghorofa lenye vyumba vingi vya makazi limejengwa ili kukodishwa au kuuzwa kwa wateja wanaohitaji. Juu ya jengo hilo kuna mizinga ya maji yanayotumiwa na wakaaji. Kwenye jengo kuna mabango yaliyo na maelezo na nambari za mawasiliano kuhusu nyumba hizo.

Haya ni mali yasiyohamishika ambapo majumba mengi ya kisasa ya makazi yamejengwa ili kukodishwa au kuuzwa kwa wateja wanaohitaji nyumba. Wateja mara nyingi huja katika maeneo haya ili kuulizia na kujua mengi kuhusu mali haya. Majengo haya yako katika maeneo ya wazi na mazingira ni safi na tulivu ya hali inayovutia. Nyumba hizi zinaweza kuwa ya watu binafsi au walio kwenye biashara ya kuuza nyumba.

Hii ni mali isiyohamishika. Jengo la kisasa ya ghorofa imejengwa kwa mawe na kupakwa rangi inayovutia ili kukodishwa au kuuzwa kwa wateja wanaohitaji. Juu ya jengo kuna mizinga ya maji yanayotumiwa na wakazi. Kuna bango linaloonyesha maelezo kuhusu jengo hilo. Lina uzuio wa mawe unayoashiria umiliki.

Hii ni sehemu ya ndani ya mali isiyohamishika. Hiki ni chumba, ndani ya jumba hususan jikoni la kisasa. Jumba hili linaweza kukodishwa au kununuliwa na mteja anayehitaji nyumba. Linaweza kuwa ya mtu binafsi au mwanabiashara. Mazingira ya jikoni hili ni safi, tulivu na linapendeza. Lina vifaa vya upishi pamoja na televisheni. Kuna mwangaza wa kutosha wa asili kutoka kwenye dirisha la kisasa.

Hii ni mali isiyo yameshika yenye majengo ya kisasa ya makazi majengo haya yanaweza kukodishwa au kununuliwa na wateja wanaohitaji nyumba, nyumba hizo zimepakwa rangi na zina paa zinazovutia kwa uonekano mazingira yake ni ya wazi kwani kuna miti inayohifadhi mazingira hayo ,majengo haya yana uzuia wa mawe na mlango kuu ya chuma inayoashiria umiliki.

Hii ni mali isiyohamishika. Jengo la kisasa la makaazi limejengwa ili kukodishwa au kuuzwa kwa wateja wanaohitaji. Jengo hili linaweza kuwa ya mtu binafsi au mwanabiashara mwenye lengo la kukodisha au kuuza. Mazingira ya jengo ni safi na la kupendeza. Kuna mizinga ya maji yanayotumiwa na waakaji wa eneo hili.

Hizi ni shughuli za mali yasiyohamishika. Majengo mbalimbali yamejengwa kwenye mazingira ya wazi kwenye nyasi kavu na miti ili kukodishwa na kuuzwa kwa wateja wanaohitaji. Juu ya majengo mengine kuna mizinga ya maji yanayotumiwa na wakaaji wa maeneo haya. Mengine yana uzilio wa mawe unaoashiria umiliki.

Hili ni jengo refu la kisasa ya ghorofa lenye vyumba vingi vya makazi ambalo ni mali isiyoamishika. Jumba hili limejengwa kwenye eneo hili ili kukodishwa na kuuzwa kwa wateja wanaohitaji. Wateja huja mara nyingi kuulizia nafasi na bei za nyumba kutoka kwa wasimamizi wao. Nyaya za umeme zinaashiria uwepo wa umeme katika maeneo haya.

Huu ni mfumo wa mali yasiyohamishika. Majengo ya kisasa yamejengwa kwa mpangilio wa kuvutia ili kukodishwa au kuuzwa kwa wateja wanaohitaji. Wateja huja kuulizia bei na nafasi ili kukodisha au kununua. Yanaweza kuwa ya watu binafsi au wafanyabiashara za manyumba. Mazingira ni safi na inavutia.

Hii ni mali isiyoamishika. Kuna majengo ya kisasa yenye vyumba vingi vya makaazi ambayo yamejengwa ili kukodishwa au kuuzwa kwa wateja wanaohitaji. Kuna bango kwenye mti linaonyesha nambari ya mawasiliano kuhusiana na jengo hilo. Lina uzuio wa nyaya za mpini inayoashiria umiliki.

Hii ni mali yasiohamishika. Ujenzi wa jengo la kisasa linaendelea ili kukodishwa na kuuzwa kwa wateja wanaohitaji. Jengo hili lina mizinga ya maji yanayotumiwa na wakaazi wa eneo hili. Wateja huja katika maeneo haya kutafuta nafasi za nyumba za kukodisha au za kununua.

Jengo kubwa lilo katika maeneo asili ya Miti mingi lina vyumba vingi vya kisasa vinavyoweza kukodishwa kama ofisi na hata makazi na wateja wanaohitaji. Jengo hili limejengwa Kwa viyoo na Lina muonekano WA kuvutia. Juu ya jengo hilo kuna kitui cha umeme, wateja huja Kwa mara nyingi kutafuta chumba kilicho wazi na bei chake.

Hizi ni shughuli za mali isiyohamishika. Kuna majengo ya kisasa pamoja na ya ghorofa, zilizojengwa kwa ajili ya kukodishwa au kuuzwa kwa wateja wanaohitaji. Juu ya majengo mengine kuna mizinga ya maji yanayotumiwa na wakaaji. Mazingira ya majengo haya ni wazi, yenye nyasi kavu na miti. Yana uzuio unaoashiria umiliki.

Hii ni shughuli ya mali isiyohamishika. Kuna jengo la kisasa lenye muundo wa kuvuita ambalo linaweza kukodeshwa au kununuliwa na wateja wanaohitaji. Mandhari ya mazingira haya ni safi na tulivu. Kuna uwoto wa nyasi na miti iliyopandwa kwa njia inayopendeza. Jengo hili lina uzuio wa ukuta unaoashiria usalama.

Hizi ni shughuli za mali yasiyohamishika. Nje ya nyumba ya makazi hiyo, kuna bango lililo na nambari za simu ya mwenye jengo. Nambari hizi mara nyingi hupigwa na wateja wanaotafuta nyumba za kukodisha au kununua. Mazingira hayo yamewekewa uzio wa mawe na vyuma ili kusisitiza umiliki na usalama.

Hizi ni shughuli za mali isiyohamishika. Jengo kubwa la kisasa yenye gorofa na vyumba vingi vya makazi imejengwa kwa ajili ya kukodisha au kuuza kwa wateja wanaohitaji. Juu ya jengo hilo, kuna mizinga ya maji yanayotumika na wakaaji. Kuna uzio wa bati unaoashiria umiliki wa mali hiyo. Kuna nyaya za umeme na mazingira ni ya wazi yenye miti na nyasi.

Haya ni majengo ya kisasa ya ghorofa yenye vyumba vingi vya makazi vinavyoweza kukodishwa au kuuzwa kwa wateja wanaohitaji. Juu ya majengo haya ya mawe kuna mizinga ya maji inayotumiwa na wakazi. Yana uzuio ya mawe na lango kuu la chuma inayoashiria umiliki na usalama. Mazingira ya nje ni safi na tulivu.

Hii ni huduma za mali yenye jengo la makazi linaloitwa Bien Venue. Jengo hili linaonekana kuwa vyumba vingi hivyo vinatumika kama nyumba za kupanga au kuuza kwa watu wanaotafuta makazi . Ukuta ta uzio unaonyesha kuwa ni mali ya kibinafsi yenye mipaka ya umiliki.

Hizi ni huduma za mali yasiyohamishika. Majengo marefu ya ghorofa ya kisasa ambayo ni sehemu ya makazi yamejengwa kwa mpangilio na utaratibu unaovutia kwa ajili ya kuuzwa na kukodishwa kwa wateja wanaoihitaji. Majengo haya ni ya mawe na yamepakwa rangi nzuri zinazoboresha uonekano wao. Mara nyingi wateja huyakodesha na hata kuyanunua ili kuishi baada ya uelewano.

Hizi ni huduma za mali yasiyohamishika. Kuna majengo marefu ya ghorofa za kisasa ambayo ni makazi yaliyojengwa kwa ajili ya kukodishwa au kuuzwa kwa wateja. Katika mazingira haya kuna vifaa vya kucheza ya watoto ambayo huleta burudani. Madirisha ni ya glesi na ya kisasa na kuna mtu anayeonekana akiwa hapo.

Hizi ni huduma za mali isiyohamishika katika maeneo ya wazi yenye nyasi na miti. Majengo haya ya makazi yamepangwa kwa ajili ya kuuzwa na kukodishwa na wateja wanahitaji. Majengo ni ya mawe na yenye mabati ya kisasa. Mazingira ni safi na tulivu na yana uzio wa mawe.

Hizi ni huduma za mali yasiyohamishika. Jengo kubwa la ghorofa ya kisasa na ya maakazi limejengwa kwa ajili ya kuuzwa na kukodishwa na wateja. Jengo lina roshani katika kila sakafu ya juu na madirisha ya glesi ya kisasa. Eneo hili lina nguzo na nyaya za umeme. Kuna pia mabango katika roshani za kuwapa wateja maelekezo.

Hii inaashiria huduma za ardhi na mali isiyo ameshika. Nyumba za kisasa zimejengwa kwa mpangilio mzuri katika eneo la wazi, kwa ajili ya kuuzwa na kupangishwa na wateja. Barabara ni safi, kuna taa za barabarani, ua wa uzuio na mazingira yanayoonekana kuwa salama na ya kuvutia.

Hii ni huduma za mali isiyohamishika, hasa makazi ya kifahari yaliyopangwa katika mtaa wa kisasa. Hizi nyumba zimejengwa kwa mpangilio mzuri kwa ajili ya kuuzwa au kukodishwa na wateja. Kuna barabara ya lami, ua wa ukuta na mazingira yaliyo na mimea na miti ya kupendeza.

Hizi ni huduma za mali yasiyohamishika. Kuna majengo ya ghorofa ya kisasa yaliyojengwa kwa ajili ya kuuzwa na kukodishwa kwa wateja wanaohitaji. Kuna bango kwenye lango kuu linaloonyesha kuwa nyumba hizo za makaazi ni ya kuuzwa na kukodishwa. Pia lina nambari ya simu ambayo inaweza kutumiwa na wateja kuwasiliana ili kujua mengi kuyahusu.

Katika sekta hii ya mali isiyohamishika kuna majengo mawili ya makazi yanayoendelea kukua. Jengo la mbele limejengwa kwa mchanganyiko wa mawe na mbao ila jengo ya nyuma ni ya kisasa. Lina madirisha ya vioo. Kuna uzio wa mabati unaozunguka majengo haya.

Hii ni sehemu ya mali isiyohamishika inayoonyesha majengo marefu ya makaazi. Mbele kuna mabango ya matangazo ya huduma yanayotangaza uuzaji na upangishaji wa nyumba na ofisi, ushauri na uelekazaji na usimamizi wa ardhi. Kuna pia nyaya za umeme na miti mirefu.

Hili ni tangazo la huduma za mali isiyohamishika kutoka kwa kampuni iitwayo Testimonial Properties . Bango linatangaza kuwa kuna nyumba ya vyumba viwili inayopangishwa. Bango pia linaonyesha tofauti ya kampuni na namba za simu za mawasiliano likiwa limeegezwa mbele ya jengo la mawe.

Hii ni sehemu ya duka kubwa inayouza samaki na linaitwa fish monger .Mapango yaliyo juu yanaonyesha kuwa wanajivunia kusaidia uvuvi wa kienyeji, mapango mengine yanaonyesha aina tofauti za samaki na dagaa wanaopatikana. Samaki wamepangwa kwenye jokovu kubwa lenye barafu ili kuhakikisha wamebaki bwabichi.

Hii ni sehemu ya uuzaji wa samaki ndani ya duka kubwa ya bidhaa. Ni sehemu maalum ambapo wateja wanaweza kununua samaki safi. Mabango kadhaa yamewekwa yakionyesha kwamba duka hili linajivunia kuunga mikono uvuvi wa kienyeji.

Hii ni sehemu ya friji katika duka ya jumla ambapo bidhaa za nyama zimepangwa ili kuhifadhi kwenye jokofu zisiharibike. Bidhaa hizi zimepangwa vizuri kwenye rafu kulingana na aina na chapaa zake.

Hii ni sehemu ya ndani ya duka kuu la kisasa iliyo na ngazi ya kwenda katika sehemu ya juu. Sehemu hii inauza bidhaa za matunda na zingine zilizopangwa vizuri kwenye ma tray na kwenye rafu kwa utaratibu. Wafanyikazi waliovaa mavazi rasmi wanaonekana wakiwa katika kazi ya kupanga. Kwenye ma tray hayo kuna vijibango vidogo vidogo vinavyoonyesha bei za bidhaa.

Hii ni sehemu ya ndani ya duka kuu linalouza bidhaa mbalimbali za matumizi ya kila siku. Bidhaa zingine zimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu na zingine kuwekwa kwenye mikebe ya kisasa ili kuonekana kwa urahisi na wateja. Kuna mabango yanayoonyesha bei za promosheni na mazingira ni safi na tulivu.

Hii ni sehemu ya ndani ya duka kuu linalouza bidhaa mbali mbali za matumizi ya kila siku. Kuna aina ya mafuta ya kupaka au kupika yaliyopangwa vizuri kwenye rafu. Kando kuna pedi za usafi za wanawake kwenye rafu zilizopangwa kwa utaratibu. Kuna mabango kadhaa yenye maandishi na bei. Wateja wanaonekana wakitafuta bidhaa wanazohitaji huku wakiweka wenye troli.

Hii ni sehemu ya ndani la duka kuu linalouza bidhaa za elektroniki. Majokofu yamepangwa vizuri kwenye safu na yana vijibango vidogo vidogo vilivyo na maelezo kuhusu bidhaa hizo. Wateja wanaonekana katika sehemu hii wakitafuta bidhaa wanazohitaji. Taa za dari zinatoa mwangaza wa kutosha na sakafu ni safi.

Hii ni sehemu ya ndani ya duka kuu linalouza bidhaa mbalimbali za matumizi ya kila siku. Bidhaa zimepangwa vizuri kwenye rafu na zingine kwenye safu. Wateja wako katika shughuli za kufanya ununuzi. Kuna mabango yanayoonyesha bei za bidhaa za promosheni. Kuna taa za dari zinazotoa mwangaza wa kutosha na sakafu ni safi.

Hii ni sehemu ya ndani ya duka kuu, linalouza bidhaa tofauti tofauti. Bidhaa nyingi zimepangwa kwa mpangilio mzuri na wa kuvutia kwenye rafu. Katika sehemu ya juu, kuna mabango mbali mbali, yanayoonyesha bei na aina za bidhaa. Taa za dari zinatoa mwanga wa kutosha, na sakafu ni safi na tulivu.

Hii ni sehemu ya ndani ya duka kuu, linalouza bidhaa mbalimbali za matumizi ya kila siku. Bidhaa tofauti tofauti na zenye rangi mbalimbali zimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu. Kuna mwangaza wa kutosha katika sehemu hii na kuna taka kidogo kwenye sakafu. Wateja huja katika maeneo haya kufanya ununuzi wa vitu wanazohitaji.

Hii ni sehemu ya duka kuu ambapo bidhaa mbalimbali za matumizi huuzwa na kununuliwa na wateja. Kuna aina tofauti tofauti ya vinywaji vya soda vilivyopangwa kwa mpangilio wa kuvutia kwenye rafu. Bidhaa zingine pia zimepangwa vizuri kando ya soda hizo. Zina vibango vidogo vidogo vinavyoonyesha bei za bidhaa kwa wateja.

Hii ni sehemu ya ndani ya duka kuu ya bidhaa hasa la viatu na mavazi. Kuna aina ya viatu mbalimbali kama vile sandals , viatu vya rubber na mchezo, buti vya wanawake na viatu vya ofisini. Kwenye rafu bidhaa zimepangwa vizuri kwa urahisi wa mteja kuchagua. Kuna mabango ya matangazo yanayoonyesha bidhaa mpya au offer maalum.

Hii ni sehemu ya duka kubwa la kisasa linalouza bidhaa mbali mbali za kila siku kama vile: mikate na keki, nafaka, bidhaa za maziwa. Mazingira ni safi na yaliyopangwa vizuri na yenye mwangaza wa kutosha. Kuna mabango yanayosaidia wateja kupata bidhaa kwa urahisi. Wateja na wafanyikazi wanahudumiwa wakifanya manunuzi.

Hii ni sehemu ya ndani ya duka kuu linalouza bidhaa mbalimbali za matumizi ya kila siku. Kuna bidhaa za mbogamboga za matunda zilizofungwa na kupangwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu. Kuna vijibango vidogovidogo kwenye bidhaa hizo na hata kwenye rafu vinavyoonyesha bei za bidhaa. Sakafu ni safi na tulivu.

Hii ni sehemu ya dukakuu linalouza bidhaa mbalimbali zinazotumiwa na jamii. Lina mabaiskeli ya watoto wachanga, viti na stuli za plastiki na bidhaa nyinginezo. Mteja mmoja aliyevaa barakoa anatembea akitafuta kile anachihitaji. Sakafu ni safi na tulivu na kuna taa za dari zinazoleta mwanga wa kutosha.

Hii ni sehemu la duka kuu linalouza bidhaa za kielektroniki. Bidhaa hizo zimepangwa kwenye rafu kwa utaratibu mzuri nayo majokofu yamepangwa kwa laini kwa njia nzuri. Wateja wako katika shughuli za kutafuta bidhaa wanazohitaji. Kuna pia mabango yanayoonyesha bei za bidhaa hizo. Sakafu ni safi na tulivu na yenye mwangaza wa kutosha.

Hii ni sehemu ya duka kubwa la kisasa. Watu wanaonekana wakinunua bidhaa mbalimbali nayo matoroli ya kununulia yana bidhaa. Matunda yamepangwa kwa mpangilio mzuri na yana mabango yayoonyesha bei yao. Wahudumu wa duka kuu walio na sare za machungwa wanawasidia wateja kwa njia wanazoitaji. Sakafu ni safi na mazingira ni yenye shughuli.

Hii ni sehemu ya duka kuu ambayo bidhaa mbalimbali za maziwa zinauzwa. Mitindi na maziwa lala na zingine, zimepangwa vizuri kwenye rafu kwa mpangilio wa kuvutia. Bei za bidhaa zimewekwa katika kila rafu, ili kuwarahisishia wateja kazi ya uamuzi wanaponunua. Kuna mwanga wa kutosha na sakafu ni safi, na mazingira ni tulivu.

Hii ni sehemu ya duka kuu iliyo na shughuli mbalimbali zinazoendelea. Wateja wanaonekana wakiwa kwenye makeshia wakilipia bidhaa mbalimbali baada ya kufanya ununuzi. Wahudumu wa duka kuu walio na sare za machungwa na nyeusi wanashirikiana kwa kuziegesha bidhaa za wateja. Kuna matoroli kadhaa yaliyo na bidhaa mbalimbali.

Hii ni sehemu ya ndani ya duka kuu, inayouza bidhaa mbali mbali. Wateja wanaonekana wakinunua wakiwa na matoroli ya kubeba bidhaa. Bidhaa zimepangwa kwenye rafu kwa mpangilio mzuri, ili kurahisishia wateja kupata bidhaa wanazohitaji kwa haraka. Sakafu ni safi na kuna mwangaza wa kutosha.

Hii ni sehemu ya matunda na mboga mbichi katika duka kuu. Kuna viazi, vitunguu mbalimbali, mihogo, mboga majani na bidhaa zingine za chakula. Bidhaa zimepangwa vizuri kwenye vifaa maalum vya kuhifadhi kila aina ikiwa katika sehemu yake. Bei zimewekwa wazi kwa kila kilo na kuna mabango ya promosheni. katika sehemu ya nyuma, watu wanaonekana wakinunua, na wengine kutayarisha bidhaa zingine.

Hii ni sehemu ya duka kubwa inayouza vifaa vya umeme hasa mashine ya kufulia kutoka kwa chapa kama LG, TCL na nyinginezo. Bidhaa zimepangwa kwa mpangilio ili wateja waweze kuziona kwa urahisi na kuchagua wanachohitaji. Kuna mabango kadhaa yanayoonyesha bei na aina za bidhaa zilizomo katika sehemu tofauti.

Hii ni sehemu ya duka kuu hasa eneo la bidhaa, za mikate na vitafunio. Bidhaa zimepangwa kwenye rafu kwa usafi na mpangilio mzuri. Zikiwa zimefungwa tayari kwa kuuuzwa. Kuna kibao chenye bei, kinachooenyesha tiscon zinauzwa kwa shilingi hamsini. Sehemu hii inauza vitafunio vya kuokwa kama vile biskiti na mahamri laini yenye sukari.

Hii ni sehemu ya duka kuu inayouzwa bidhaa za vyakula vinavyodumu kama vile sukari, unga na nafaka. Rafu zimepangwa vizuri ili mteja aweze kupata bidhaa anazohitaji kwa urahisi. Kuna kibao juu upande wa kulia chenye maandishi ya kuonyesha sehemu zilzomo bidhaa.

Hii ni sehemu ya duka kuu inayoonyesha korido moja yenye bidhaa mbalimbali, kama vile mayai, bidhaa ya kuokwa, zilizopangwa kwenye rafu, upande wa kushoto. Upande wa kulia unaonekana kuwa ya matunda na ya mboga mboga, pamoja na kaunta. Kuna watu wanaochagua na kununua bidhaa mbalimbali. Sakafu inaonekana kuwa safi.